Kuna maandishi kwenye ukuta, maandishi haya ni kama vile ,ma, na , o, pa, kwa na ra. Pia kwenye ukuta Kuna maandishi wa mwezi wa kumi, kumk na moja, kumi na mbili. Pia kwenye ukuta kuna ubao ambao hutumika kuandikia.

Kuna uwanja wa watoto wa kuchezea. Kando ya uwanja huu kumejengwa ghorofa. Ghorofa hili linakaa ndilo linatumika na watoto kusomea. Kando ya uwanja huu pia kumepandwa mti. Mti hii ina matawi ya kijani kibichi.

Kuna kitabu ambacho hutumika na wanafuzi kusoma lugha ya kiswahili. Ndani ya kitabu hichi kuna michoro tofauti tofauti. Mchoro wa kwaza ni mchoro wa mzee ilhali mchoro wa pili ni mchoro wa kijana.

Kuna mwanmke mmoja, mwanamke huyu anaonekana kuwa mzalendo wake wa nchi ya Kenya. Mwanamke huyu anacheza mpira wa soka mwanamke huyu yuko kakitika timu kuu ya Kenya ya watu wasio kuwa na uwezo wa kutembea.

Kuna binti mmoja ambaye yuko kwenye boti. Binti huyu anaonekana kuwa na furaha sana. Binti huyu anaitwa Asia Sururu. Binti huyu anasemekana anajifunza kuendesha boti kwenye mto mkuu wa Oise.

Kuna mwanamke mmoja asiokuwa na uwezo wa kutembea. Mwanamke huyo ameushika mkuki. Kando ya mwanamke huyu kuna vijana wawili, vijana hawa wanamwangalia anapojaribu kurusha mkuki huu. Nyuma ya mwanamke huyu kuna mwanaume ambaye anamsaidia.

Kuna kituo cha Kenya ambacho kinafunguliwa. Kituo hichi ni cha watu ambao wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Vitambaa vya bendera ya Kenya ndivyo vinatumika. Vitambaa hivi vina rangi kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu, na kijani.

Kana maandishi kwenye ukuta maandishi haya ni za siku za wiki siku ya kwanza ni siku ya juma pili, ya pili ni siku ya juma tatu, ya tatu ni siku ya juma nne, siku ya nne ni siku ya juma tano, siku ya tano ni siku ya ijumaa, siku ya sita ni siku ya alhamisi siku ya mwisho ni siku ya jumamosi.

Kuna veranda na mwisho wa veranda hii tunaiona mlango uliojengwa na kioo. Kando ya veranda hii tunaziona chuma ambazo ni za rangi nyeusi, pia kuna ukuta kando ya veranda. Ukuta huu una milango na dirisha.

Kuna vitabu vya haditihi. Vitabu hivi hutumika na watoto wa shule ya msingi. Anwani ya hadithi hii ni Ayubu Mashakani, mwandishi wa kitabu hiki ni John Habwe.